Dukani humu aina ya botiki linalouza bidhaa mbalimbali kama vile miwani , kofia, magauni na pia mikufu. Kunaonekana kuwa ni kusafi huku juu kuikiwa na taa za maridadi zinazorembesha duka ile.

Duka hili kubwa aina la botiki ambalo limepangwa vizuri kwa ustadi mkuu, kuna rafu nyingi zilizopangwa kwenye laini zikiwa juu ya zingine, huku viatu vimepangwa kwa laini moja kulingana na saizi yake na rangi yake, juu kuna taa za kifahari zinazoziangaza lile jumba.

Duka hili ndogo lakini maridadi lenye mwangaza wa kuvutia. Rafu ni za mbao zikiwa viatu zimepangwa vizuri kwenye rafu. Viatu vimepangwa kwa mpangilio wa rangi na ukubwa vingine vikiwa juu ya vingine.

Kwenye botiki kuna manguo mengi yaliyopangwa vizuri yakiwa yamepangwa kulinfgana na rangi. Zingine ziko juu ya maonekani, kuna vioo vya kujiangalia viatu kwenye rafu na taa za kuvutia zinazong'aa juu.

Duka la manguo aina la botiki ambalo kuta zimerembeshwa vizuri. Kuna taa ambazo za maridadi. Kuna manguo ambayo yameanikwa huku yakining'inia. Manguo mbalimbali, magaoni, mashati. Mengine ambayo yamepangwa kwenye rafu za mbao.

Dukani humu aina ya butiki kuna nguo za aina mbalimbali kama vile shati, kaptula na mifuko pia. Manguo yamepangwa vizuri kwa ustadi kulingana na rangi huku mengine yakining'inia na mengine yamekunjwa vizuri na kukelewa kwenye meza.

Dukani humu kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa huku zikiwa zimepangwa kwa ustadi mkubwa kwenye rafu. Kuna bidhaa kama vile mifuko, kuna miwani, kuna viatu, kule pembeni kuna mashuka ambayo yamenyooshwa kwa ustadi. Juu kuna mataa ya kifahari.

Duka hili la nguo aina la botiki lenye mwangaza wa taa laini zinazotengeneza mazingira ya kifahari, ndani kuna rafu na stendi zilizojaa magauni, shati, suruali . Rangi za nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Katika eneo la kuingililia kwenye duka la manguo aina la botiki. Kule ndani tunaona nguo tofauti kukiwa vile na madoli ambayo yamevalishwa nguo. Manguo mengine yameanikwa huku yakiteremka chini na mengine yametandazwa juu ya meza.

Dukani humu kwenye mwangaza wa taa laini zinazotengeneza mazingira ya kifahari, kuna manguo ambayo yameanikwa ikiwa mashati, suruali na viatu. Rangi za nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Duka hili kubwa aina ya botique linalouza manguo mbalimbali ikiwepo shati, kaptura na magaoni. Linaonekana likiwa limepangwa vizuri kwa ustadi mkubwa huku juu ya manguo kuna mabango yanayoonyesha bei za manguo.

Duka kubwa la kuuzia manguo liko na manguo tofauti tofauti kama vile shati, magauni, kuna madoli ambayo yamevalishwa zile nguo ili kuweza kuonyeshwa vizuri. Kule juu kuna taa za kisasa zinazopendeza.

Duka hili aina ya boutiki lina mataa ambayo yanapendeza. Kule ukutani kuna rafu za viatu zilizomulikwa vizuri huku viatu vimepangwa kwa mpangilia mzuri sana. Upande mwingine kuna manguo yaliyoanikwa yakininginia na katikati kuna viti za wateja kuka.

Duka hilia aina ya botique linaonekana kuwa kubwa sana huku nguo zimepangwa vizuri kwa laini moja. Wateja wamejaa huku wakiendela kuchagua zile nguo. Juu ya nguo kuna mabango ynayoonyesha bei ya zile bidhaa.

Duka hili kubwa aina la boutique linalouza manguo. Lina manguo tofauti tofauti ambayo yamepangwa kwa ustadi mkuu yakiwa yamening'inia na mengine yamekunjwa kwenye rafu vizuri. Wateja ni wengi wakinunua bidhaa na wafanyikazi wanawasaidia kufanya ivo.

Duka hili la viatu lina rafu zinazoenda sambamba na ukuta huku rafu zikiwa za mbao, viatu vikiwa vimepangwa kule ndani kwa ufasaa mkubwa vikifuatana kulingana na rangi na saizi yake.

Duka hili kubwa aina la botiki lina manguo mengi yakiwa yamepangwa kwa ulaini mzuri huku mengine yameninginia mengine yakiwa yamekunjwa. Taa zilizojuu zinaangaza mwanga kwenye chumba kinakuwa kisafi.

Dukani humu aina la boutique kuna manguo mbalimbali kama vile shati, makaptula na magauni. Manguo yamepangwa kwa ustadi mkuu huku mengine yananing'inia mengine yakiwa yamekunjwa na kuwekwa kwenye rafu. Juu kwenye paa kuna taa za kifahari zinazopendeza.

Duka kubwa la kuuzia manguo aina la boutique ambapo kuna manguo mbalimbali yaliyopangwa vizuri yakiwa yamekunjwa na kuwekwa kwenye rafu huku rafu zingine zimepangwa viatu na manguo mengine yananing'inia.

Maeneo ya kuingia kwenye duka la manguo aina la butiki. Kule ndani tunaona manguo ambayo yamepangwa vizuri kwenye rafu yakiwa yamekunjwa kwa ustadi mkuu huku mengine yamevalishwa kwenye madoli ili kuweza kuonyesha vizuri.

Duka hili aina la boutique linalouza manguo, viatu, mikoba inapendeza huku nguo zikiwa zimevalishwa kwenye madoli na zingine zimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Mataa ni ya kupendeza na ya kifahari.

Dukani humu aina la botiki linalouza manguo mbalimbali kama vile suti za wanaume, magauni ya wanawake linaonekana la kupendeza sana likiwa na taa za kifahari huku manguo yamepengwa kwa ustadi mkuu na mengine yamekunjwa na kuwekwa kwenye rafu.

Duka hili aina la boutique linalouza nguo mbalimbali kama vile, shati, koti, viatu, gauni linaonekana likiwa limepangwa vizuri, shati zikiwa zimekunjwa kwa ustadi mkuu na kuwekelewa juu ya meza huku viatu vimepangwa kimoja, kimoja. Taa juu zinaonekana kuwa safi zikiangaza mwangaza kwenye chumba.

Duka hili la nguo limepangwa vizuri likiwa limejaa nguo nyingi zikiwa zimeanikwa kwenye kuta na zingine zimening'inia kutoka kwenye paa, kuna bango ambalo linaonyesha bei ya bidhaa na kuna wateja wanaochagua nguo.

Duka hili kubwa aina la botiki linauza bidhaa mbalimbali kama vile mifuko na nguo. Vitu zimepangwa kwenye rafu kwa ustadi mkuu hivi zingine zikiwa zimeanikwa kuanzia juu hadi chini. Kwenye paa kuna taa za kifahari zinazopendeza.

Duka la nguo lililopangwa kwa mtindo wa kuvutia na wa kisasa ndani ya duka kuna standi zilizopangwa nguo za aina mbalimbali kama mashati kuna sketi kuna gowni nguo zile zimepangwa kwa rangi au aina na baadhi zimepangwa kwenye mabega zikininginia kwa mpangilio mzuri.

Duka languo na viatu limepangwa kwa mpangilio mzuri. Nguo zimetundikwa kwenye wamilia wa rangi na saizi huku viatu vikiwa kwenye rafu safi zilizopangwa kwa mtindo. Katika meza tunaona kuna kipatakalishi na vitabu vilivyowekelewa kwenye meza ya buluu.

Ni kwenye duka katika sehemu ya viatu ndani ya duka kubwa ya viatu au bidhaa mchanganyiko. Rafu za viatu zimepangwa kwa usafi na ustaarabu na mpangilio mzuri vikiwa ni viatu aina mbalimbali zimepangwa kutoka juu hadi chini.

Ni katika boutique ya kuuzia manguo ambapo kuna manguo aina ya shati yaliyopangwa kwa ustaarabu na kukunjwa kwa uaminifu yameekelewa juu ya meza. Kule pembeni ya meza tunaona bei ya mashati imeandikwa pale.

Duka aina la botiki linaonekana limepangwa kwa mpangilio mzuri mno. Rafu zimejaa mavazi ya kisasa kwa wanaume na wanawake zikiwa zimetundikwa kwa nadhifu, kuna viatu, mikoba na vitu vingine vya mtindo. Taa za kuvutia zinaangaza duka hilo.

Ni katika duka kuu la kuuza manguo. Kuna manguo mbalimbali zinazouzwa kutoka mashati, magauni, mablausi. Kuna wateja ambao wanaendelea kuyakagua yale manguo na kuna wafanyikazi ambao wanaelekeza wateja kuchagua manguo.

Nguo hizi zimevalishwa kwenye madoli ya plastiki yaliyopangwa mstari moja kwa moja. Kila mdoli unaonyesha mtindo tofauti wa mavazi kuanzia magauni hadi suti. Mandhari ni safi na yenye mwanga bila mtu yeyote kuonekana. Mazingira yanaonyesha sehemu ya mavazi ya dukani.

Katika botiki kuna mpangilio mzuri wa mavazi ya kisasa na ya kuvutia. Nguo zimepangwa kwenye wima wa kunyanyua nguo na nyingine zimekunjwa vizuri. Juu ya meza na rafu, kuna mavazi ya wanawake kama vile magauni, blausi na suruali na viatu vya mtindo mbalimbali. Mandhari ni maridadi na yenye mapambo ya kuvutia.

Ni katika duka la kuuzia manguo ambapo kuna manguo mbali mbali, kuanzia magaoni, mashati, kuna kaptula. Manguo yamepangwa kwa ustadi mkuu kwenye rafu, yakiwa yamepangwa kulingana na rangi na aina mbali mbali.

Kwenye duka la kuuza manguo ambapo kuna rafu zilizopangwa vizuri manguo yakiwa yamepangwa kulingana na rangi. Kuna manguo mengine ambayo yamekunjwa kwa utaratibu yameekelewa juu ya meza. Mandhari yanaonekana kuwa safi na taa iko na mwangaza wa kutosha.

Katika eneo la kuingililia kwenye duka la kuuza manguo, viatu na bidhaa zingine mavazi ya kuvaliwa. Pale juu ya lango la kuingililia kuna jina la duka ambalo limewaka rangi za kupendeza. Tunaona mle ndani manguo yamepangwa kwa ustarabu mkuu.

Ndani ya duka la nguo kuna rafu na vishikilio vilivyojaa mavazi ya aina mbalimbali. Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na rangi, ukubwa na aina. Kuna mashati, kuna suruali, kuna magauni blausi na vitenge. Kuta zimepambwa kwa vioo na mapambo vya kuvutia.

Ndani ya botiki nguo zimepangwa kwa mtindo kwenye rafu na wima huku baadhi zikivalishwa kwenye madoli, ukuta una vyoo na mapambo ya kisasa na taa ni za kupendeza zikimulika bidhaa.

Katika botiki ambapo ni sehemu ya kuuzia mifuko na mashati. Tunaona mifuko imepangwa kwenye rafu kuanzia juu hadi chini. Mifuko ni ya rangi mbali mbali. Kule kando kuna koti zinauzwa pale. Koti pia ni za aina mbali mbali.

Duka kubwa la magari lenye paa lililoinuliwa juu zaidi. Inaonekana kuwa limejaa magari kule ndani ambayo yanauzwa. Magari yale ya rangi tofauti yamepangwa vizuri kwa ustadi. Kule ndani tunaona wateja ambao wanakagua.

Jengo hili kubwa kama ghala lenye dari refu na mwanga mwingi kutoka taa za juu, ndani yake kuna magari ya aina tofauti tofauti yanayouzwa. Kila gari linaonekana likiwa safi. Sakafu ni ya saruji kubwa zilizosafishwa vizuri.

Duka hili la kuuzia magari ni kubwa sana likiwa limejaa magari ambayo ni masafi. Kuna wateja ambao wanaendelea kuonyeshwa magari na muuzaji. Kuta zinaonekana zikiwa safi na taa zinaangaza mwangaza wa kutosha kwenye jumba.

Ndani la duka kubwa la kuuzia magari. Ndani kuna magari mengi ambayo yamepangwa kufuatia mtindo fulani. Tunamwona muuzaji akimwelekeza mteja mmoja huku akimwonyesha magari ambayo yako.

Eneo la kuuzia magari, kuna magari aina tofauti tofauti yakiwa yamepangwa, kwenye laini moja, yakifuatana kwa ustadi mkuu. Magari yale ni masafi mno, na yanang'aa yakingoja kuuzwa.

Eneo la kuuzia magari. Kuna magari kadha wa kadha ambayo yamepangwa vizuri kwenye laini zikifuatana, moja mbele mengine nyuma. Magari yanaonekana kuwa yamesafishwa yakawa masafi, yakiwa tayari kuuzwa.

Duka la kuuza magari. Kuna magari mengi ambayo yamepangwa kwa ustarabu katika laini huku katikati kuna vinjia vya kupitia. Kuna wateja wawili ambao wanaonekana kuwa kwenye uhusiano bibi na bwana huku kuna muuzaji wa magari anaonekana akiwaonyesha kitu kwenye kompyuta ya mkono.

Magari ya kifahari yanaonekana yameegeshwa yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Magari yale yanaonekana kuwa masafi ambapo yanaangaza kutokana na mwangaza wa jua. Yanang'aa kuonyesha kuwa yameoshwa hivi punde.

Gari jeusi la kifahari aina ya Mercedes Benz, likiwa limeegeshwa au linapita barabarani. Katika nyuma kuna barabara yenye miti mirefu, na kivuli, na uzio wa kijani pembeni. Inaonekana kua eneo tulivu la kifahari.

Matairi yanasafishwa kwa kutumia bomba la maji. Mtu ameshikilia bomba ambalo linatoa maji kwa nguvu akielekeza mtiririko huo kwenye matairi ya gari manne. Maji yanatiririka kwa kasi ya kusafisha yale matairi ambayo yamepakwa sabuni.

Ni gari ya kupepea watu kumi na nne ambalo linaonekana limeegeshwa katika sehemu ya kuuzia magari. Gari linaonekana kuwa safi mno na liko tayari kuuzwa. Gari ambalo ni jeupe kwa rangi.

Ndani ya gari, kuna viti vilivyofutwa vizuri na kupangwa kwa mpangilio. Sehemu ya mbele ya gari ambapo kuna ala za kuendesha ni safi na inang'aa. Usukani uko katikati na hali nzuri na vioo vimeruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Sakafu haina uchafu wala takataka.

Ni katika sehemu ya kuuzia magari ambapo kuna magari yameegeshwa kwa kufuata taratibu. Yameegeshwa moja baada la lingine. Magari yanaonekana kua ni masafi, yameng'arishwa yakiwa tayari kuuzwa.

Gari jeupe la michezo limeegeshwa ndani la jumba safi lenye mwangaza waku tosha. Sakafu inang'aa, ukuta uliopo nyuma ni wa glesi. Kila kitu kimetulia kikionyesha uzuri utulivu na hadhi ya kifahari.

Ni katika eneo la kuuzia magari. Kuna magari mengi mno yaliyopangwa kwa ustaarabu katika laini zinazofuatana kwa utaratibu. Magari ni ya aina mbali mbali ya rangi mbali mbali, yakionekana kua masafi mno.

Magari yamepangwa kwa mstari ndani ya jengo kubwa lenye dari juu na nguzo zilizoshikilia paa. Sakafu ya saruji ni safi na ina alama za kuonyesha nafasi za maegesho. Kila kitu kipo katika mpangilio unaoonyesha nidhamu na usalama huku magari mengine yamesimama yakiwa tayari kuondoka.

Kwenye sehemu ya kuuzia magari kuna magari mbalimbali ambayo yamepakiwa kwa ustaarabu wakingoja wateja. Gari lililo mbele tunalliona ni jeupe gari limesafishwa limeoshwa ni safi na lina ngaa. Kule nyuma pia magari ni masafi.

Gari jeusi safi kabisa linaangaza chini ya mwangaza wa jua, au taa. Rangi yake inang'aa kama kioo, linaonekana limeoshwa hivi punde. Mionekano yake ni ya kuvutia na ya heshima, inaonyesha utunzaji wa hali ya juu, na usafi wa kupendeza.

Gari la maruni aina ya Subaru limeegeshwa kwenye soko la kuuzia magari. Zinaonekana kuwa ni safi mno likiwa tayari kuuzwa. Mazingira yanaonyesha ni sehemu rasmi ya kufanyia biashara za uuzaji wa magari.

Ni katika chumba cha magari ya kuuza ambapo kuna gari ya kubeba sana sana abiria. Linaonekana limepakiwa pale likingoja kuuzwa. Gari ni safi sana. Limesafishwa na limesimama katika maeneo masafi.

Katika soko hili kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea kwa wakati mmoja ukiwa na muuzaji wa matunda. Kando yake tunaona kuna muuzaji wa picha za kuchora. Kule pembeni kuna anayeuza manguo kukiwa na wateja ambao wanachagua.

Eneo hili la soko lina harakati nyingi tofauti, totauti zinazoendelea pale; kukiwa na barabara inayopita magari. Kuna watu wanaotembelea kule kando kuna maduka ya nguo za aina mbalimbali. Nguo mengine yamemwagwa chini huku mengine yameanikwa kwenye maduka.

Soko hili lina shughuli mbalimbali ikiwemo wachuuzi ambao wanauza bidhaa zao. Kuna kreti za kubebea zile bidhaa. Vilevile kuna wateja ambao wananunua bidhaa zao. Kule pembeni tunaona manyumba aina ya ghorofa.

Soko la kuuza manguo ambapo manguo yamechakaa chini kwenye sakafu huku manguo mengine yameanikwa kwenye kuta. Kuna anayeuza ambaye amesimama juu ya nguo huku wateja wakiwa kando yake wakiendelea kuchagua.

Sokoni la matunda ambako kuna wateja wanaendelea kununua matunda huku matunda yametandazwa chini kwenye sakafu. Wanauza wakiwa wameketi kando ya matunda. Kuna wapita njia wengi mle pembeni tunaona matunda ambayo yameanikwa juu.

Sehemu ya soko ya kuuzia nyanya ambapo kuna nyanya nyingi zilizopangwa kwenye kreti. Na kreti zikapangwa kwa ustadi kufuatia laini fulani. Kuna anayepanga zile nyanya na kuna wachuuzi wanaongoja kununua.

Sokoni ambapo shughuli mbalimbali zinaendelea. Tunawaona wamama wamekaa huku wameatandaza bidhaa zao wanazouza ambazo ni matunda kama vile nyanya, machungwa, avocado zilizopangwa kwa ustaarabu mkuu.

Katika duka la kuuzia nyama ambapo tunaona jokovu apo mbele ambayo inatumika kuhifadhi nyama ili zisiweze kuharibika. Pale nyuma tunaona nyama zilizoanikwa na tunawaona wafanyikazi wa lile duka wakiwahudumia wateza huku wamevaa mavazi maalum ya kufanyia kazi.

Ni kwenye soko ambapo hapa ni sehemu ya kuuzia viatu. Tunaona viatu mingi zilizoekelewa juu ya bango. Kuna mchuuzi pale mbele anayeuza zile viatu, huku akiwangoja wateja. Juu ya viatu kuna bango linaloonyesha bei ya maviatu.

Kwenye jengo la biashara ambapo kuna biashara mingi tofauti tofauti na wachuuzi pia ni tofauti tofauti. Kuna shughuli kadhaa zinazoendelea pale. Kuna wale wanaouza bidhaa na pia kuna wale wanunuzi ambao wako pale kununua bidhaa. Bidhaa ni tofauti kuna manguo, kuna viatu na zote ziko kwenye display .

Bango hili kubwa la kutoa matangazo ambalo liko kando ya barabara . Kwenye bango kuna matangazo ya majumba ya kuuza ambapo kuna majina ya manyumba, sehemu ambalo nyumba liko na namba ya mawasiliano.

Kuna bango lililowekwa kando ya barabara likitangaza nyumba za kupangisha. Bango hilo limesimama kwenye ua la chuma na matofali, huku limeandikwa Maandishi ya kuvutia ambazo ni namba za kupiga na kueleza anayefaa kupigiwa.

Ni kwenye lango la kuingililia kwa majumba ya watu kuishi. Kwenye lango kuna bango ambalo linaeleza kuhusu aina ya manyumba, bei ya manyumba, na namba ya kuwasiliana na mwenye manyumba. Nyuma ya lango tunaona jumba lenyewe aina ya ghorofa.

Kuna barabara la vumbi lenye nyasi zilizokauka kando, upande mmoja wa barabara kuna ukuta wa matofali wa rangi ya kijivu na nyuma ya ukuta huo kuna jengo la ghorofa la rangi ya kijivu. Mazingira yanaonyesha eneo la makazi tulivyo na lenye shughuli ndogo.

Watu wapo kwenye foleni kwenye duka kuu, ambapo wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa, katika sectioni ya kulipia bidhaa walizochukua, huku wameshika vikapu ambazo ziko na bidhaa zile wanaenda kulipia.

Sehemu hii ya duka kubwa ambapo kuna friji za kuhifadhi bidhaa zinazoweza kuharibika. Pale kando kuna rafu ambazo zimejaa bidhaa zingine huku juu ya rafu kukiwa na maelezo kuhusu zile bidhaa na kwenye paa kuna taa kubwa zinazoangaza.

Korido pana kwenye duka kuu ambapo rafu za pande zote mbili zimejaa bidhaa. Juu ya rafu kuna mabango yanayoonyesha bei ya zile bidhaa na pia yanapea wanaonunua bidhaa mwelekeo kwenye duka kuu.

Dukani kuu kwenye korido pana ambapo rafu zilizo kando zimejaa bidhaa aina ya juisi zilizojaa kwenye rafu. Kule kando kuna mkokoteni maalum unaotumika kubebea bidhaa kwenye duka kuu.

Korido pana zilizo kwenye duka kuu, huku rafu zilizo kando zimejaa matunda ya aina mbalimbali yaliyopangwa kulingana na aina. Juu ya rafu kuna mabango yanayoonyesha bei na mengine yakipeana mwelekeo wa duka kuu.

Kwenye korido pana za duka kuu huku rafu za pande zote zimejaa bidhaa na watu wanaopita huku wanaskuma mkokoteni maalum unaotumika kwenye duka kuu. Wateja wengine wanatembea ndani ya duka kuu na bidhaa mikononi. Juu kuna mabango yanayowaelekeza wateja.

Korido pana ya duka kuu, rafu zilizo kule kando zikiwa zimejaa bidhaa zinazouzwa. Juu ya rafu kuna mabango yanayoeleza bei na pia yanapeana mweleko ya pale ndani. Juu kwenye paa kuna taa refu zinazoleta mwangaza kwenye jumba lile.

Korido ndefu la duka kuu ambapo rafu za kila pande zimejaa bidhaa. Kwa umbali tunawaona wateja waliona vikapu wakiendelea kununua bidhaa huku na wafanyikazi wanaoendelea kufanya usafi kwenye duka kuu.

Kwenye duka kuu hili katika sehemu ya kufanyia malipo ambbapo kuna wateja ambao wanaskuma mkokoteni unaotumika kwenye duka kuu wakiwa wamebebea bidhaa zao wakipanga foleni ya kwenda kulipa. Kuna wafanyikazi wa duka kuu wanawasaidia wateja.

Sehemu hii ya viatu kwenye duka kuu ambapo viatu vimepangwa kwa ustadi mkubwa kulingana na saizi na rangi yake. Kuna viatu aina mbalimbali huku kwenye kando ya viatu kukiwa na bei yake.

Sehemu ya matunda kwenye duka kuu ambapo matunda yamepangwa vizuri kwenye kreti na kuwekwa kwenye rafu. Matunda yamepangwa kulingana na aina, juu tunaona taa ambazo zinaangaza duka vizuri sakafu zikiwa safi.

Sehemu hii ya duka kuu ambayo ni sehemu ya matunda na mboga. Matunda yamepangwa kwenye kreti na kuwekwa kwenye rafu yakiwa yamepangwa kulingana na aina, juu kuna taa ambazo ni refu zinazo mulika duka zinang'aa vizuri.

Katika duka kuu kwenye sehemu ya matunda na mboga kuna matunda aina mbalimbali yaliyopakiwa kwenye kreti na kreti kuwekwa kwenye rafu kwa ustadi mkuu. Kule mbele tunawaona wateja ambao wanaendelea kulipia bidhaa zao.

Kwenye duka kuu katika sehemu ya ofa ambapo kuna rafu za muda zilizojazwa na bidhaa zilizoko kwenye ofa. Juu ya bidhaa zile kuna mabango ambayo yanaeleza aina ya ofa inayopeanwa na bei ya bidhaa zile.

Kwenye duka kuu tunaona kuna rafu zilizojaa machakula pia kuna wateja kule mbele wengine wakiwa wana dukuma mkokoteni maalum unao tumika kubebea bidhaa na wengine wameshika vikapu na kuzunguka kwenye duka kuu kukusanya bidhaa.

Ndani ya duka kuu kuna rafu maalum za kuhifadhi vinywaji katika friji. Juisi za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri sana kutoka machungwa hadi matunda ya mchanganyiko. Mandhari ni safi na baridi inaonyesha ubora wa bidhaa na huduma kwa wateja ambapo nyuma ya juisi kuna rafu zingine za soda.

Dukani kuu kwenye sehemu ya nyama, kuna jokofu refu lenye rafu za chuma zilizojaa vipande vya nyama vilivyofungwa kwa plastiki. Mwanga wa baridi unamulika bidhaa hizo, na hakuna mtu katika sehemu hiyo. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri yakionyesha hali ya usafi, na uhifadhi bora.

Nindani ya duka kuu ambapo kuna mwanga wa kutosha rafu zimepangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vinywaji na bidhaa za nyumbani sakafu ni safi na ya kungaa na kuna mikokoteni ya kushikilia bidhaa ikisukumwa na wateja.

Nyama imehifadhiwa kwenye rafu za jokofu ndani ya duka kubwa. Kila aina ya nyama imefungwa vizuri kwenye vifungashio vya plastiki. Jokofu hudumisha ubaridi unaosaidia kuhifadhi ubora na usafi wa bidhaa zile.

Katika duka kuu ambapo ni seksheni ya juisi. Tunaona juisi mbali mbali kuanzia juisi za machungwa, kuna juisi za maembe, na juisi zingne mbali mbali, ambazo zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu. Mandhari ni masafi, huku pembeni tunamuona mfanyikazi mmoja akiendelea kuyakagua zile bidhaa.

Kwenye duka kuu la kuuzia bidhaa katika section ya juisi , soda na masiwa. Kuna mfanyi kazi ameonekana kuwa amevaa nguo sahihi ya kuuza zile bidhaa na kuna juisi mbali mbali kutoka juisi za majungwa za maembe huku kando kukiwa na rafu ambazo ziko kwenye freji.